Wanafunzi waliovalia sare za shuleni wa jinsia ya kiume na kike, wamepanga foleni kuchota maji kutoka kwenye mfereji na kujaza chupa zao. Kando yao kuna miti iliyoko na majani ya kijani kibichi.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali kuna mama aliyevalia gauni ya kijani kibichi ambaye amekaa juu ya kitanda amembeba mtoto mchanga aliyemfunika kwa shuka la mawaridi, nyuma yake ni ukuta wa samawati na neti ya umbu ya rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevalia vitu za kujikinga, ikiwemo mask kwenye mdogo na aproni ya manjano, anampea chanjo mtoto mchanga aliyebebwa na mwanamke ambaye amekaa chini. Nyuma yake ni wataalamu wa afya wanaopiga picha na wengine kusimama.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya miti nyingi iliyoko na maua meupe na ya manjano. Amevalia shati ya rangi ya samawati na nyekundu na suruali ndogo ya hudhurungi.

Kibanda hiki kimepangwa vitu vya asili na vya utamaduni. Kuna shanga za rangi tofauti tofauti za kuvalia shingoni zilizotundukizwa juu. Chini yake kuna mikebe ilioko na vitu visivyojulikana vya unga unga. Kuna watu wanaoendelea na shughuli zao za kibiashara.

Huku kuna vitu vingi vya ki asili ikiwemo kibuyu cha rangi ya hudhurungi na kimezungushiwa shanga nyeusi na nyekundu iko juu ya mkebe wa rangi wa plastiki wa rangi nyeusi na kando yake kuna mkebe mdogo wa rangi nyekundu.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali, kuna wataalamu wawili wa afya walio valia nguo rasmi. Wote wamevalia barakoa za rangi ya blue. Kuna taa kubwa iliyoko juu inayemulika mgonjwa.

Kando ya hii barabara ya lami kuna mwanamme aliyeketi kwenye kiti na maevalia kofia ya hudhurungi na mbele yake kuna mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike anayemdunga bshindano kwenye mkono.

Kwenye chumba hiki cha matibabu cha upasuaji. Kuna madaktari wawili waliovalia nguo za kujikinga, ikiwemo kofia na barakoa. Mmoja wao amevaa miwani, na mwingine ameshikilia kitu kama kalamu na wameinama.

Ndani ya chumba hiki cha matibabu kuna wagonjwa wawili. Mmoja wao amekaa kwenye kitanda na mwingine amelala. Katikati yao kuna meza ya chuma ilikuwa na vitu mingi juu ikiwemo chupa za maji. Chini yake kuna beseni la plastiki la kuogea.

Ndani ya kliniki hii kuna mtaalamu wa afya, wa jinsia ya kike aliyevalia kofia, barakoa na shati ya rangi ya buluu na koti leupe, amevalia pia glovu na anamhudumia mgonjwa aliyelala chini, kwa kumkagua meno.

Kwenye barabara hii ya matope, kuna gari nyekundu ambayo imebeba watu waliovalia nguo za kujikinga. Zimefinika kichwani hadi miguuni na nyuma yao wamebeba maboxi ambayo yakona dawa ya kuuwa wadudu.

Boksi hili leupe na samawati limeandikwa, Measles, Mumps and Rubella Vaccine, Live Priorix. Ni la kuwekea chanjo na sindano ya kuingia chanjo hiyo kwa watoto.

Juu ya meza hii kuna kichupa kidogo cha glasi, kilicho na kifuniko cha samawati ya kuekea dawa, imeandikwa Single Dose, Measles, Mumps, Rubella Virus. Mbele yake kuna sindano ya kudungia dawa hiyo ya chanjo.

Watu wa jinsia ya kiume na ya kike wako kwenye foleni wakisubiri huduma ya kiafya. Mmoja wao amekaa chini na anadungwa sindano kwenye mkono. Mikono ya daktari imeshika sindano na ingine imeshika pamba.

Ndani ya chumba hiki cha hosipitali mgonjwa amelela juu ya kitanda na kujifinika kwa shuka nyeupe na ya samawati kando yake kuna madakitari walio valia nguo za kujikinga ikiwemo koti, kofia na barakoa mmoja wao anampatia dawa.

Watu wawili waliovalia nguo za kujikinga za rangi za rangi ya manjano wamesimama na mmoja wao amebeba mtungi wa rangi ya samawati akimimina kitu kwenye pipa la rangi nyeusi. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya kijivu.

Msichana mmoja, aliyevalia shati nyeupe na suruali ndefu ya samawati amekalia kitu cha rangi nyekundu. Kando yake ni mtaalamu wa afya aliyeshika shindano mkononi, anamdunga na pia mdomoni amevalia barakoa.

Ndani ya kliniki hii yenye ukuta wa samawati kuna mtaalamu wa afya anayemdunga sindano mama mmoja aliyevalia nguo za kiasili amejifunika kwa leso na anashanga mkononi zote mbili.

Chupa hii ya glasi yenye kifuniko cheusi iko na dawa ya vidonge nyingi zilizojaa hadi pomoni. Juu yake pameandikwa maandishi ya "Country Life Easy Iron 25mg certified gluten free non constipating gentle on stomach supports energy 90 vegan capsules".

Mwanamke mmoja aliyevalia blauzi ya waridi na kujifunga leso ya samawati amevalia glovu kwenye mkono, barakoa kwenye mdomo na kofia kichwani, ameinama mbele ya msichana aliyekaa kwenye kiti.

Ndani ya jengo ili kubwa, kuna pipa la rangi ya nyekundu, lililoko kwenye standi nyeusi na ndani yake kumewekwa maji. Mbele yake kuna watoto wawili, wa kwanza wa kiume na mwingine wa kike, wameinama na wanaosha mikono kwa maji haya.

Kundi la watu wa jinsia zote za kike na za kiume, wamesimama na wanasikiliza mmoja wao anayoongea. Wamevalia nguo za kujikinga za makoti meupe, na wengine wamevalia viatu vyeupe miguuni. Nyuma yao kuna mimea na miti mingi ya kijani kibichi.

Ndani ya shamba hili, kuna mimea mingi iliyo iliyokuwa na majani ya kijani kibichi. Kumesimama mtu aliyevalia nguo rasmi ya kujikinga ya rangi nyeupe, glovu za samawati mkononi na viatu vyeusi.

Barabara hii imefurika kwa maji yanayotokana na mvua nyingi. Magari na vyombo vya visafiri vya aina tofauti viko ikiwemo tuktuk, gari ndogo, matatu na pikipiki. Kuna mtu mmoja anayepita kando ya barabara.

Mahali hapa pamefurika na pamejaa maji mengi machafu. Barabara iliyoko imefunikwa na maji hayo ya mvua. Magari machache yanaonekana yakipita. Kuna miti inayozunguka barabara hiyo yenye majani ya kijani kibichi.

Mwanaume aliyevalia shati ya manjano na samawati, amesimama nje ya choo. Choo hiyo ina ukuta za rangi ya kijivu na milango ya mabati. Ameshikilia mti wa kutembelea.

Mama huyu amejifunga leso mbele yake amembeba mtoto mdogo kwa kumfunga shuka, nyuma ya mgongo kuna mtungi wa rangi nyekundu alioufunga na kamba anatembea.

Kando ya daraja hili kuna mchanga na ukuta ulioporomoka na kuingia ndani ya mto ulioko na maji machafu. Kundi la watu wengi limesimama juu ya daraja hilo wakitazama. Nyasi pia zimeporomoshwa.

Mtaa huu umefurika na maji machafu yanayotokana na mvua nyingi. Nyumba za mabati ziko kando yake na kuna watu wawili wanaotembea ndani ya maji hayo. Viti ambavyo kama vile benchi na meza zimepangwa na vitanda zinaonekana kulilemea kwa maji hayo.

Watoto watatu wenye kimo cha wastani wanaonyesha mikono yao iliyoshika matope. Wote wamevalia tabasamu usoni. Nyuma yao kuna miti mikubwa iliyo na majani ya kijani kibichi.

Ndani ya chumba hiki cha matibabu, mwanaume mmoja aliyevalia barakoa ya kujikinga na miwani machoni, amevalia glove kwenye mkono. Amevaa nguo rasmi ambayo ni shati nyeupe. Mkononi ameshika kifaa anachotumia kushughulikia mgonjwa ndani ya mdomo.

Mama mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na rinda leusi ameketi kwenye kiti na amempakata mtoto aliyevalia nguo za samawati. Mbele yake kuna afisa wa afya anayeinama na kumdunga mtoto huyo chanjo.

Mwanamke huyu, aliyevalia suruali ndefu ya udhurungi na blauzi nyeusi, ameshika kifaa cha kuzima moto cha rangi nyeupe. Anapuliza kwenye ndoo ambayo imeshika moto. Mbele yake kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Mkebe huu mkubwa wa mweupe wa plastiki uko na dawa ndani yake. Juu yake kuna chapa ya mwanjano na kijani kibichi iliyoko na maelezo na maandishi yafuatayo. Mwarubaini Herbal Drink/Mkilifi.

Mtu huyu, aliyevalia aproni nyeupe, amekaa kwenye kiti cha plastiki cha samawati. Amevalia koti nyeusi na mkononi ameshika chupa mbili za dawa zilizoko za rangi nyeupe.

Watu wawili wamevaa nguo za majani za kujikinga na hatari, miguuni wamevaa viatu nyeusi, na kwenye mikono glovu za rangi nyekundu. Wamebeba mitungi nyekundu na samawati uko kwenye sakafu.

Watu wawili waliovaa barakoa mkononi wamesimama ndani ya jumba ambalo lina maboksi nyingi. Moja yao amevalia koti ya rangi ya samawati na mwingine amevalia koti ya kazi rangi nyeupe.

Mtoto mmoja wa jinsia ya kiume amevalia shati ya rangi ya samawati na suruali ndefu ya hudhurungi. Amesimama juu ya mti uliokatwa. Nyuma yake kuna jengo la ghorofa lililoporomoka na kuna mawe mingi yaliyotapakaa chini.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia shati na suruali ndefu ya rangi ya samawatI, amesimama mbele ya matanki makubwa meusi ya maji kando yake, kuna bango la samawati lililoandikwa Water Step.

Mwanamke mmoja amevaa shati ya zambarau, barakoa ya manjano na amefunga leso ya hudhurungi, anaosha mkono akitumia maji ya tanki nyeusi iliyoandikwa, Unicef. Chini yake kuna ndoo nyeupe na kuna mtoto aliyesimama kando yake akimtazama.

Umati wa watu waliovaa nguo za rangi tofauti wamelizunguka gari la mafuta lililopata ajali na kusababisha moto mkubwa sana. Kuna moshi unaoenea angani na nyuma yake kuna miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba cha hospitli au kliniki mmoja wao amesimama rinda la rangi ya manjani na sweater ya rangi nyeusi, mwengine mwenye shati nyeupe amejaa na kumbeba mtoto mchanga aliyefunikwa gubi gubi.

Ndani ya jumba hili lililoko na ubao mweusi ukutani, kuna wanawake wawili na watu waliokaa mbele yao, mmoja wao amevalia suruali ndefu ya rangi ya samawati na shati nyeupe na amesimama juu ya kiti kimoja akiwaelezea waliokaa mbele yake.

Ndani ya chumba hiki cha matibabu kuna meza ya rangi ya udhurungi ambayo juu yake kuna boksi kubwa lililo na dawa ndani na limeandikwa Vaccine. Kwenye kiti kando ya meza pamekaa mama mmoja anayedungwa sindano kwenye mkono.

Ndani ya chumba hicho cha upasuaji kuna madaktari wawili wa jinsia ya kike wote wamevalia nguo za kujikinga ikiwemo koti nyeupe, barakoa na kofia kichwani katikakati yao kuna mgonjwa aliyelala kwa mgongo na amefunguliwa mdomo.

Chumba hiki kikubwa cha hospitali kina madirisha ya vioo. Ndani yake kuna madaktari watatu waliovalia nguo rasmi za kujikinga ikiwemo kofia na barakoa za rangi ya samawati. Wanamshughulikia mgonjwa aliyelala chini kwa mgongo.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume amevalia nguo za kiasili ya kiafrika. Ameshika mkia wa ng'ombe mweusi kwenye mkono. Mikono yake yote imevalishwa bangili nyingi. Mbele yake kuna mkeka na vitu vidogovidogo vya kiasili kama vile kibuyu.

Boksi hizi tatu zenye rangi ya machungwa na nyeupe zina maandishi yaliyoandikwa Zithroni 250. Kando yake kuna vidonge vya rangi ya machungwa vile vile vilivyowekwa kwenye karatasi.

Wanafunzi wa shule waliovalia mashati ya rangi ya manjano na suruali ndefu za samawati wameinama mbele ya mahali pa kuosha mikono kulikojengewa mifereji mingi kwenye simiti.

Ndani ya chumba hiki cha matibabu kuna runinga iliyotunukizwa kwenye Kona ya ukuta , ukuta moja ina rangi ya machungwa na ingine ni ya manjano mbele kabisa, kuna meza ya mbao na imeandikwa Dental Care kando yake kuna ubao wa glasi mweupe.

Kwenye mtungi huu mkubwa wa plastiki mweupe na kifuniko nyekundu kuna dawa rangi nyeusi, chapa nyeupe yenye maandishi ya samawati yameekwa juu ya mtungi huo na yanasema Epilepsy Medicine.

Hiki ni chumba cha hospitali. Ndani yake kuna daktari ambaye ni wa jinsia ya kiume na amevalia shati rasmi. Amemshika mgonjwa aliyelala chini mguu na anamkanda kanda.

Katika chumba hiki sakafu ya rangi nyekundu, na juu yake kuna vitu vingi vya kiasilia ikiwemo uzi mweupe wa kushonea nguo, vibuyu viwili vya rangi ya hudhurungi na vimezungushiwa kamba ya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali mama mmoja aliyevaa koti la rangi nyeusi amekaa chini kwenye kiti mikononi amembeba mtoto mchanga aliyevalia shati ya machungwa. Amevaa barakoa kwenye mdomo na mbele yake pamesimama mtaalamu wa afya anayemdunga mtoto chanjo kwenye paja.

Huku ni mahali pa kuchotea maji, watu pamoja na magurudumu yao ya kusukuma mitungi wamepanga foleni wakisubiri. Nyuma yao kuna nyumba za kawaida za matofali na udongo na zingine za paa za mabati, mchanga ni wa rangi ya hudhurungi.

Mtaalamu wa kiafya aliyevalia koti rasmi la kazi la rangi nyeupe anamshughulikia mwanaume mwenye amevalia suruali nyeusi aliyelala kwenye kitanda cha rangi nyekundu amevalia barakoa mdomoni.

Juu ya meza hii ya hudhurungi ya mbao kuna mkebe wa rangi nyekundu ulioko na dawa ya vidonge vyekundu vingi sana. Zingine ziko ndani ya mkebe na zingine zimemwagwa juu ya meza na kuna moja iliyoko ndani ya kifuniko.

Ndani ya chumba hiki cha matibabu cha kuwekea watoto waliozaliwa kabla ya muda wao. Kuna mtaalamu wa kiafya wa jinsia kike aliyevalia nguo yake rasmi ya kazi ya samawati. Mbele yake kuna mtoto mdogo anayempima.

Wanafunzi wengi waliovalia sare rangi ya samawati na waridi wako darasani. Wengine wamekalia madawati wakimsikiliza mmoja wao aliyesimama akiwasomea na kuwaelezea kitu na amevalia barakoa. Mwalimu pia amesimama kando yake akimskiza.

Mandhari ya chumba hiki cha hospitali, kuna daktari aliyevalia sare ya kijani kibichi na ni wa jinsia ya kike. Amevalia miwani kwenye macho, anainama na kuangalia mgonjwa aliyelazwa kwenye machela.

Ndani ya chumba hiki cha matibabu pamekaa watu wawili. Mmoja wao ni mtaalamu wa afya na amevalia sare yake rasmi. Mkononi ameshika kitabu na kalamu na anamwongelesha mgonjwa ambaye amekaa chini.

Ndani ya chumba hiki cha ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑐ℎ𝑎 upasuaji, kuna maafisa wawili wa afya, wa𝑙𝑖𝑜keti kwenye kiti, wamevalia nguo rasmi mmoja akivalia koti ya rangi ya samawati na mwengine nyeupe. Mbele yao kuna mama aliyelala chini na amefungua mdomo.

Ndani ya chumba hiki cha matibabu, mama mmoja aliyevalia rinda ya kijani kibichi amekaa kwenye kiti nyeupe ya plastiki. Mikononi amempakata mtoto mmoja aliyevalia nguo za rangi samawati na mbele yake kuna mtaalamu wa afya anainama na kumdunga sindano mtoto huyo kwenye mkono.

Wanawake watatu wamekaa juu ya viti vya mbao. Mbele yao kuna mama mmoja aliyelala juu ya mgongo na mwingine ameinama mbele yake. Nyuma yao kuna miti ya nyasi za kijani kibichi.

Chupa hizi za glasi ndogondogo ziko tano. Juu yake zimeandikwa. Ziko na dawa ya chanjo ya yellow fever . Zimeandikwa yellow fever vaccine na box kando yake ambayo ni ya kuekea dawa hiyo.

Ndani ya kliniki hii kuna daktari aliyevaa mask na kubeba vifaa vya hospitali. Amevalia nguo ya kikazi ya rangi ya blue . Anamwangalia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda.

Kingo wa mto huu mkubwa ziko na mchanga wa matope wa rangi nyekundu. Watu wawili wanaonekana kuvuka na mmoja amebeba mwingine kwenye mgongo. Wengine wamesimama kando yake wakitazama.

Kwenye uwanja huu uliojaa nyasi za kijani kibichi pamesimama gari kubwa sana lililoandikwa 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟. Lina kichwa ya rangi nyeupe na tanki ndefu la rangi nyekundu. Nyuma yake pamesimama wanaume wawili na kuna miti iliyoko nyuma ya uwanja huo.

Ni ndani mwa chumba cha matibabu. Mgonjwa mmoja wa jinsia ya kike amelala chini kwenye kitanda kwa juu ya mgongo. Amemulikwa ndani ya mdomo na daktari aliyesimama na kuvalia sare ya samawati.

Juu ya meza kubwa ya samawati kuna vichupa viwili vilioko na dawa. Moja imeandikwa Yellow Fever Vaccination, hii ingine haina maandishi kwenye chapa. Kando yake kuna sindano ya kudungia dawa hiyo ya chanjo.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike aliyevalia miwani kichwani, barakoa ya kujikinga mdomoni na koti ya rangi nyeupe, ameshika chanjo mkononi, nyuma yake kuna watu waliopanga foleni.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali, kuna watu wawili waliovalia nguo nyeupe za kujikinga. Moja wao amebeba pipa la rangi ya msamawati kwenye mgongo la kupuliza na kuuwa viini na wadudu.

Kwenye meza hii nyeupe, kuna boksi tatu za dawa. Na zimeandikwa "Measles, Mumps and Rubella Vaccine, Live IP Freeze Dry". Inaitwa "Zyfac MMR". Moja imesimamishwa na mbili zimelazwa.

Juu ya meza hii nyeupe kuna vichupa vidogo vyeupe vya plastiki vyenye dawa vina vifuniko vya rangi ya samawati. Juu ya chupa hizo pameandikwa Dose Viral MMR2 na ingine imeandikwa Srail Julienti.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo aina ya dera amesimama na nyuma yake kuna mitungi nyingi ya maji ya plastiki, kuna watu waliopanga foleni wakingojea kuchota maji. Miti inaonekana kukauka.

Chumbani huku pa matibabu kuna mama mmoja aliyevalia gauni ya samawati ambaye amekaa kwa kiti cha rangi ya kijani kibichi. Amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa shuka nyeupe.

Chupa hii ndogo ya rangi ya plastiki nyeupe ndogo ni ya dawa, na juu yake kuna chapa iliyoandikwa Azithronicin For Oral Suspension, USP, 200 mg Per 5 ml. 600 mg, 15 Millimeter when mixed, Cherry flavoured.

Daktari wa jinsia ya kiume aliyenyoa nywele amevalia sare yake ya rasmi ambayo ni shati nyeupe, mkononi ameshika kifaa cheupe akiangalia ndani ya sikio la mgonjwa wa kike.

Halaiki ya watu wako kwenye mashua madogo ya mbao wakivukishwa kwenye mto wenye maji machafu. Nyuma yao kuna nyumba za kawaida za miti na pia kuna miti na migomba yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya chupa hizi nne kuna vidonge vya virubutisho vya lishe vya vitamin D3 . Chupa hizo ni za plastiki na zina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na ya manjano.

Viongozi kutoka hadhi mbalimbali wanawaonyesha umma jinsi ya kusafisha choo za kisasa zile za bakuli za kukalia. Wameshika dawa na brashi ya kusugulia.

Madaktari watatu wanamsaidia mgonjwa kuangalia masikio. Madaktari hao wamevaa mashati meupe yenye kuonyesha kuwa, ni siku ya ulimwenguni ya afya ya kusikia. Mgonjwa wa huyo ni mwanamke.

Mtaalamu huyu wa kiafya wa jinsia ya kike aliyevalia nguo za daktari za rangi ya samawati anashughulikia mtoto aliyewekwa kwenye beseni ya kuwekea watoto wachanga. Nyuma yake kuna ukuta mikubwa ya rangi ya samawati.